Hii ni bustani ya kisasa ya kilimo cha hydroponic ambapo mimea imepandwa bila kutumia udongo. Mimea hii inayofanana na mboga za majani, imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyotishwa kwenye mtindo wa kiufundi, yakisaidia kurahisisha mzunguko wa maji na virutubisho.

Mandhari inaonyesha bustani ya mboga inayotumia kilimo cha maji hydroponics .Kuna sufuria kadhaa nyeusi zilizojazwa na maji na kila sufuria ina mimea mingi ya lettuce ya kijani kibichi. Mimea imepangiliwa vizuri ikionyesha kilimo cha kisasa isiyotumia udongo. Kila lettuce ina majani makubwa na yenye afya yaliyokua vizuri.

Hii inaonyesha mimea midogo ikikua kwenye mifumo ya kisasa labda hydroponics ambapo inapandwa kwenye vizimba vyeupe vilivyowekwa juu ya makasha mekundu. Inaonekana ni njia ya kilimo isiotumia udongo.

Maonyesho haya yanaonyesha mimea ya kijani kibichi ikiota katika mfumo wa hydroponic . Mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matunda ambamo mizizi yake inaweza kufikiwa na maji yenye virutubisho. Majani ya mimea hiyo yanaonekana safi na yenye afya yakionyesha ukuaji mzuri. Inaonekana kama shamba la kisasa la bustani, labda katika chafu au mfumo wa kilimo wima.

Ndani ya chafu, wanaume wawili wanakagua safu za mimea ya kijani iliyopandwa kwa utaratibu. Mmoja amesimama amevaa shati la kijani na jeans , huku mwingine ameinama chini akionekana kukagua mimea kwa umakini. Mimea imepangwa katika mistari iliyonyooka na kuna njia ya udongo katikati yao. Muundo wa chafu unaonekana wazi juu.

Shamba la kilimo ndani ya chafu linaloonekana likiwa na mimea mingi ,iliyopangwa kwa safu. Mimea hiyo imetambaa juu ya nguzo ndefu za mbao, ikionyesha kuwa inakuwa wima. Udongo chini ya mimea ni mwekundu. Paa la chafu linaonekana kufunikwa na plastiki nyeupe.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea midogo ya saladi yenye majani ya kijani kibichi na baadhi yenye rangi nyekundu, imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Chini ya mabomba haya kuna tangi kubwa la maji lenye jina Plasto, likionyesha chanzo cha lishe kwa mimea. Kwa mbali udongo na vifaa vya ujenzi vinaonekana vikipendekeza eneo la shughuli au maendeleo.

Nyasi kubwa ya mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndefu ndani ya jengo lenye paa la plastiki, na muundo wa chuma. Mimea hii mirefu ina majani mengi, na baadhi yao yanaonekana kuwa na matunda yanayoanza kukua. Kila safu ya mimea imepandwa kwenye vitanda, na kuna njia ndogo katikati yao. Paa la jengo linaruhusu mwanga kupita, ukiangazia mimea.

Hapa kuna eneo lililojazwa uyoga mweupe uliokuwa ukienea kwenye udongo mweusi. Wamepandwa kwa wingi wakionyesha shamba la uyoga la kibiashara. Uyoga upo katika hatua tofauti za ukuaji. Baadhi ni wadogo na wengine wakubwa zaidi. Mazingira yote yanaonekana kuwa ya ndani labda kwenye banda maalum la kukuzia uyoga, huku kukiwa na miundo ya paa iliyoweza kuonekana juu. Ni taswira ya uzalishaji wa chakula.

Mandhari inaonyesha shamba kubwa lililo wazi lenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa safu ndefu zikinyooka kuelekea upeo wa macho, udongo unaonekana kua na rangi ya kahawia na anga ni angavu na mawingu meupe yaliyotawanyika mbali. Inaonyesha eneo kubwa la kilimo lenye mimea michanga inayokua.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo weupe limejaa kwenye sakafu iliyo funikwa na machuja ya mbao. Vifaranga hawa wametawanyika kwa nasibu baadhi yao wakiwa wa wamesimama wima, wengine wakiinama chini na wengine wamejikunja. Kuna Vifaranga vingi vimekusanyika upande wa juu kushoto na kulia huku wachache wakiwa wametawanyika katika eneo hilo.

Hii ni bustani kubwa ya mimea iliyofunikwa na paa la plastiki au wavu, ikiwa na mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu nadhifu. Inaonekana ni mahali ambapo mazao yanalimwa kwa uangalifu.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo ililopandwa kwa mistari mirefu linaonekana wazi. Maji mengi yanatiririka katika mistari ya mimea yakiashiria umwagiliaji wa kutosha. Udongo unaonekana kuwa na matope ya unyevunyevu. Matone ya maji yanatanda kwenye kingo ya chini ya sehemu ya mbele yakionyesha kuwa maji yamefurika.

Mimea midogo inachipua kutoka kwenye udongo uliofyonza maji, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana, ikiwa na bomba nyeusi linalopita karibu na miche, likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu unyevu kuzunguka kila mmea.

Mfumo wa umagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha katikati ya mimea midogo kwenye bustani. Bomba jeusi linaonekana likipita kati ya mimea, ikitoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yakikua vizuri, huku baadhi ya matone ya maji yakiwa yametanda juu ya majani. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ikiashiria kumwagilia mara kwa mara.

Majengo marefu ya paneli ya sola yamesimama katikati ya mashamba mawili. Shamba haya, yametenganishwa na utepe mrefu wa mimea iliyowima na minene, huku shamba moja likionekana kulimwa, na jingine likiwa limejaa maji yakibishana, na kuakisi jua. Paneli za sola zimeelekezwa angani, zikipokea mwangaza wa jua.